Eneo kubwa la maegesho ya magari likiwa limejaa magari mengi mapya na yamepangwa kwa mstari nadhifu kwa ajili ya kuuzwa. Magari mengi ni meusi mengine ni meupe na mengine ya rangi ya kijivu. Hali ya anga ni tulivu.

Jamaa ameshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya na chini yake kuna noti ya shilingi hamsini ya Kenya ilioko juu ya meza ya mbao ya rangi ya kahawia.

Mwanaume aliyeketi chini na kuegemeza kichwa chake kwenye kibao na amevalia shati la kijani, chini champali nyekundu. Duka lililoandikwa Mpesa PR Ajuba. Kando yake mwingine ameketi na nguo ya manjano na viatu vyeupe chini.

Soko lililojaa machungwa, mapera, nyanya, pilipili hoho, tomato , vitunguu, na ndizi zilizopangwa kwenye vikapu vikubwa. Watu wengi wanauza na kununua bidhaa zao. Kuna miavuli mikubwa mikubwa ya rangi tofauti tofauti.

Kibanda cha matunda na mboga. Kuna nyanya na pilipili mboga, ndizi zilizokomaa zimetandikwa nazo mbichi ziko kwa mgomba uliochomekwa kisu kwa shina lake.

Duka lililojaaa viatu vizuri vya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, kahawia na samawati. Chini ya meza kuna takataka na makaratasi. Kuna mama aliyekalia mtungi mweupe.